Mtu aliye eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka, zilizohifadhi chupa za vinywaji mbalimbali, ikiashiria ni eneo la baa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali za vinywaji.

Mtu aliyekatika eneo la ndani, lililotengenezwa katika safu zilizonyooka zilizohifadhi aina tofautitofauti za chupa zenye vinywaji, likiashiria ni eneo la baa litumikao kwa ajili ya uuzaji wa vinywaji tofautitofauti.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani lenye mwanga hafifu, lenye meza zilizojaa chupa zenye vinywaji ikiashiria ni eneo la baa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za vinywaji.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu, lililotengenezwa kwa ustadi lenye lafu zilizojaa chupa mbalimbali, ikiashiria ni eneo la baa litumikalo kwaajili ya uuzaji wa vinywa mbalimbali.

Sehemu ya ndani ya chombo cha moto aina ya gari, liloloegeshwa katika eneo la wazi lililozungukwa na aina mbalimbali za magari. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa magari.

Vyombo vya moto aina ya magari yenye rangi tofauti tofauti kama vile: rangi nyeupe na rangi nyeusi vilivyo katika eneo la wazi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa magari.

Eneo la wazi lilozungukwa na vyombo vya moto aina ya magari yenye rangi tofauti tofauti kama vile rangi nyeusi, nyeupe na nyekundu ikiwa sheria ni eneo tumikalo kwa ajili ya uuzaji wa magari.

Chombo cha moto aina ya gari lenye rangi nyeupe na nyeusi, lililoegeshwa katika eneo la ndani lililozungukwa na aina mbalimbali za magari zikiwa na rangi tofautitofauti; ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa magari.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa vyombo vya moto aina ya magari yenye rangi tofauti tofauti kama vile rangi nyekundu, nyeusi, na nyeupe ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa ya magari.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyoegeshwa katika eneo la wazi, yenye rangi mchanganyiko nyeupe na bluu. Ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo maziwa "ATM", ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu lililoegeshwa katika eneo la ndani. Ikiwa imechapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "Tasimati maziwa ATM". Ikiashiria ni mashine maalum itumikayo kwaajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lenye rangi mchanganyiko ya bluu na nyeupe, lililichapishwa maandishi yasomekayo maziwa "ATM". Ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo maziwa "ATM" ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa maneno yasomekayo "Nyala kituo cha maziwa", ikiashiria ni duka litumikalio kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu yenye rangi mchanganyiko Nyeupe, Bluu na Kijani nailiyo chapishwa maandishi yasomekayo "Maziwa safi ATM" ikiashiria nimashine maalumu zitumikazo kwaajili ya uuzaji na ununuzi wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lililegeshwa katika eneo la ndani iliyochapishwa maneno ya serikali Ahadi atm Maziwa atm ikiashiria ni mashine maalumu imetumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, lililoegeshwa katika eneo la ndani, ikiwa imechapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe, na maneno yasomekayo "TASMATI MAZIWA ATM". Ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine za kielektroniki mfano wa Majokofu, yaliyoegeshwa katika eneo la nje, lililo chapishwa maneno yasomekayo "Maziwa ATM", ikiashiria ni mashine zitumikazo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za Maziwa.

Mtu aliyesimama pembezoni mwa mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "TASSMAT" maziwa "ATM", ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lililochapishwa maandishi yasomekayo maziwa "ATM", lililoegeshwa katika eneo la ndani mfano wa duka, ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa katika duka hilo.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ngo'mbe na maneno yasomekayo Maziwa safi atm ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo maziwa "ATM". Ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa katika duka hilo.

Eneo la nje ya chumba, mfano wa duka lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo Malven bidhaa za maziwa, maziwa baa, kuashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano waduka lililochapishwa picha ya mnyama, mfano wa ng'ombe na maneno yasomekayo " Maziwa ya ATM" ikiashiria nin duka litumikalo kwaajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Watu waliosimama nje ya chumba mfano wa duka, lililochapishwa maneno yasomekayo ''machani maziwa baa", ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali za maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa maandishi yasomekayo "Salama bidhaa za maziwa" ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo "Glata maziwa ATM" ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu imeegeshwa katika eneo la ndani, ikiwa imechapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo maziwa "ATM" maziwa safi yanapatikana ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mtu aliyesimama pembeni ya mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo dabai maziwa "ATM", kuashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa picha ya mnyama mfano wa ng'ombe na maneno yasomekayo "Tassmatt maziwa ATM", ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mtu aliyesimama mbele ya mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "maziwa ATM" ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mtu aliyesimama pembezoni mwa mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu lililochapishwa maandishi yasomekayo, "Maziwa ATM", ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya ununuzi wa maziwa.

Mtu aliyesimama nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "Kieni bidhaa za maziwa", ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka, lililochapishwa bango lenye picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "limuru bidhaa za maziwa", ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali za maziwa.

Mtu aliye ndani ya chumba mfano wa duka lililochapishwa picha mfano wa mnyama aina ya ng'ombe, na maneno ya yasomekayo "MAZIWA ATM" ,ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa picha ya mnyama mfano wa ng'ombe na maneno yasomekayo "maziwa ATM". Ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwaajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kieletroniki yenye rangi ya bluu iliyo chapishwa picha Mfano wa mnyama aina ya ng'ombe, na maneno yasemekayo maziwa "atm" nikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, lililoegeshwa katika eneo la wazi, ikiwa imechapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "maziwa ,ATM", ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, lililoegeshwa katika eneo la ndani. Likiwa limechapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "TASSMATT" maziwa "ATM," ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa ndani ya duka hilo.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka, lililochapishwa kwa maandishi yasomekayo "mwenyeji wa bidhaa za maziwa yetu, maziwa safi" kuashiria ni duka litumikalo kwaajili ya uzaji na ununuzi wa bidhaa ya maziwa.

Mashine ya kielektroniki ya mfano wa jokofu, lililoegeshwa nje ya chumba mfano wa duka ikiwa imechapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "maziwa safi", ikiashiria ni mashine maalum itumikayo kwa ajili ya ununuaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyoegeshwa katika eneo la nje, ikiwa imechapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "Maziwa ATM". Ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mtu aliyesimama nje ya chumba mfano wa duka, kilichochapishwa maandishi yasomekayo "maziwa safi kwa bei poa, maziwa ATM", ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka limechapishwa maandishi yasomekayo "hoteli maziwa baa". Kuashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka, lililochapishwa picha mfano wa wanyama aina ya ng'ombe, na maneno yasomekayo "Lemasi bidhaa za maziwa" , "maziwa safi"; ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya shughuli za uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielekroniki mfano wa jokofu, lenye rangi mchanganyiko ya bluu na nyeupe, iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe, na maneno yasomekayo " maziwa atm " ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Jopo la watu waliosimama katika eneo la nje ya chumba mfano wa duka, lililochapishwa maneno yasomekayo "Maziwa ATM", ikichapisha na picha ya mnyama aina ya ng'ombe, kuashiria ni duka litumikalo kwa ajili uuzaji maziwa.

Mashine ya kielektroniki, mfano wa jokofu lenye rangi mchanganyiko nyeupe na ya bluu, lililochapishwa maneno yasomekayo, "Maziwa ATM Palikashi Bidhaa za Maziwa", ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Jopo la watu waliyosimama nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa maandishi yasomekayo baa ya maziwa, ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lililoegeshwa nje ya chumba mfano wa duka, likiwa limechapishwa maandishi ya somekayo "Tanchi maziwa ATM' ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa katika duka hilo.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, lililochapishwa picha ya mnyama mfano wa ng'ombe na maneno yasomekayo maziwa "ATM", ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka iliyoegeshwa mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu ndani yake lililochapishwa picha ya ng'ombe na maneno yasomekayo maziwa atm ikiasharia ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa ndani ya duka hilo.

Mashine za kieletroniki mfano wa jokofu, zilizochapishwa picha za aina mbalimbali kama vile picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "Maziwa ITIEM" ikiashiria ni mashine zitumikazo kwaajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu lililoegeshwa katika eneo la ndani iliyochapishwa maandishi yasomekayo "maziwa safi maziwa ATM". Ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Machine ya kielektroniki mfano wa jokofu, lenye rangi mchanganyiko ya bluu na nyeupe, iliyochapishwa maandishi yasomekayo "muda wote maziwa ATM", yakiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu yenye rangi mchanganyiko nyeupe na bluu iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo “TASSMATT maziwa ATM” ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu lililoegeshwa katika eneo la ndani ikiwa imechapishwa picha ya mnyama mfano wa ng'ombe na maneno yasomekayo maziwa "ATM", ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine za kielektroniki, zilizoegeshwa katika eneo la nje ya chumba mfano wa duka, vikiwa vimechapishwa maandishi yasomekayo "maziwa ATM" ikiashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki, mfano wa jokofu, ndiyo iliyoegeshwa katika eneo la ndani, mfano wa duka iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "Tasimati maziwa". Ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa katika duka hilo.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo"maziwa ATM" ; ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani, kama vile masofa, meza na viti, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali za samani.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao kwa ajili ya kulia chakula, inayotosha kukaliwa na watu sita, ikiwa imeegeshwa katika eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzajinwa bidhaa za samani.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa bidhaa mbalimbali za samani kama vile masofa yenye rangi tofauti tofauti, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za samani za tofauti tofauti kama vile: meza, masofa, vitanda na viti, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali za samani.

Kitanda kikubwa kilichotengenezwa kwa mbao kilichopakwa rangi ya kahawia katika eneo la wazi lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani, kama vile vitanda na meza; ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa mbalimbali za samani kama vile; masofa , milango na kabati, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali za samani.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa bidhaa mbalimbali za samani kama vile: masofa, viti na meza kuashiria ni eneo litumikalo na wauzaji wa bidhaa za samani kwa ajili ya bishara ya kuuza samani za aina tofauti tofauti.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa bidhaa mbalimbali za samani kama vile; masofa, meza na viti. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile; masofa, vitanda, viti na meza, ikiashiria ni eneo linalotumiwalo na wauzaji wa bidhaa za samani kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali za samani.

Eneo la wazi lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile masofa, meza na kabati . Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za samani.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa mbalimbali za samani, kama vile: masofa, meza, kabati, viti, ikiashiria ni eneo litumiwalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa mbalimbali za thamani kama vile kochi, meza, Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali za thamani.

Eneo la ndani linalozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani, zikiwa na rangi tofautitofauti, kama vile masofa na vitanda, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile; kabati, vitanda na meza. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa za samani.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa bidhaa mbalimbali za samani, kama vile: masofa, viti, meza na makabati, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali kama vile viatu na mikoba yenye rangi tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la soko litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali kama vile nyanya na vifungashio vya aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa mbalimbali kama vile viatu na nguo za aina tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mjumuiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali kama vile: matikitimaji, maembe, machungwa na vifungashio vya aina tofautitofauti ikiashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa.

Eneo la wazi, lenye mjumuiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali, kama vile: tangawizi, vitunguu maji, nyanya na mbogamboga za majani, likiashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Watu wawili walioketi katika eneo, lilozungukwa na bidhaa mbalimbali kama vile pili hoho, karoti na vitunguu kuashilia ni eneo la sokoni litumikalo kwajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, mboga mboga za majani, vitunguu na viazi kuashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uzazi na umoja wa vijana tofauti tofauti.

Eneo lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa mbalimbali kama vile; karoti, vitunguu na ndizi, ikiashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa mbalimbali kama vile Vitunguu maji, Maembe, Karoti na mizani ikiashiria kuwa ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa tofautitofauti.

Eneo la wazi lenye mjumuiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali kama vile: vitunguu, nyanya, pilipili na viazi. Ikiashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa mbalimbali kama vile mananasi, ndizi, na maembe kuashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka lenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile; vikapu, mazulia na nguzo za aina tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mjumuiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali, kama vile; nyanya, vitunguu, viazi na maboga, ikiashiria ni eneo la sokoni linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali kama vile: mihogo, nyanya, ndizi, ikiashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa tofautitofauti kama vile maembe, matikiti maji na ndizi ikiashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji au ununuzi na bidhaa mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali, kama vile pilipili hoho, karoti, nyanya na vitunguu maji. Ikiashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa za aina tofautitofauti kama vile nafaka ya mchele, mahindi na bidhaa nyinginezo kuashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uwezaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa tofautitofauti, kama vile: nafaka, matango, kabichi na karoti, ikiashiria ni eneo la sokoni, litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa tofauti tofauti.

Eneo la wazi lenye mjumuiko wa watu na bidhaa tofautitofauti, kama vile mbogamboga za majani, mapapai, karoti na viazi; ikiashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa tofautitofauti.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali kama vile; maembe, ndizi, nyanya, vitunguu ikiashiria ni eneo la sokoni linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa tofautitofauti.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka lenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile nguo za aina tofautitofauti, ikiashikiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka, zenye bidhaa aina mbalimbali kama vile nguo, na mabegi, ikiashiria ni eneo la duka kubwa, linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka lenye bidhaa aina ya viatu vya aina tofautitofauti, likiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani katika safu zilizonyooka zenye bidhaa aina ya nguo za aina tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za aina tofautitofauti kama vile; kofia, nguo na viatu. Ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa tofautitofauti.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile; nguo na viatu. Ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililogawanywa katika safu zilizonyooka lenye bidhaa aina mbalimbali, kama vile nguo na mabango yenye punguzo la bei hadi asilimia arobaini, ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka lenye bidhaa aina ya chupa zilizohifadhi aina mbalimbali za vinywaji, ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la nje ya duka kubwa, lilipangiliwa katika safu zilizonyooka, zenye bidhaa za aina mbalimbali kuashiria kuwa eneo litumikalo kwaaajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye bidhaa za aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka, lenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile vifungashio vya aina tofauti tofauti, ikiashilia ni eneo la duka kubwa litumikalo kwaajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyoka, zenye bidhaa za aina tofautitofauti kama vile: ndizi, mananasi, maharage na vifungashio vya bidhaa tofautitofauti. Ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa tofautitofauti.

Mtu aliyesimama pembezoni mwa safu zilizonyooka, zenye bidhaa za aina mbalimbali, kama vile; matango, nyanya na pilipili hoho, ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa zilizopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni eneo la maduka makubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa tofauti tofauti.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile chupa zilizohifadhi vinywaji vya aina mbalimbali. Ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safi zilizonyooka, zenye bidhaa ya aina mbalimbali, kama vile dawa za meno, kuashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika Safu zilizonyooka lenye bidhaa za aina mbalimbali Kama vile, matikiti maji na mbogamboga za majani, kuashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka lenye bidhaa aina ya viatu vyenye rangi tofauti tofauti, ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye vifungashio vya aina tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa tofautitofauti.